Hili ni darasa ambao tunaona ubao wa kisasa ile isiotumia chaki ya vumbi imejaa maandishi ambayo yameandikwa. Pia pembeni tunaona ile kitambaa ama duster ya kupanguzia hapo pamoja na bin ya takataka.

Hapa ni sehemu ya ofisi ambayo kuna kabati ya kuweka faili tofauti tofauti kwa ipande wowote. Pia kuna kiti ilioko kando yake na kila faili imeekwa sehemu lake tofauti.

Hii ni karatasi cha mtihani wa somo la kanisa ambalo linaonyeshwa maswali ambayo yameulizwa na yale majibu mtoto amepeana kwa mtihani huo.

Hii ni uwanja wa kukimbia na tunaona mwanadada huyu akiwa anajaribu kukimbia akitumia baiskeli hii, maana yeye ako na ulemavu wa miguu.

Huyu ni waziri wa elimu Bwana Ezekiel Machogu na anaonekana akihutubia watu kwenye shule ya watu walio na ulemavu.

Hapa tunaona mwanaspoti anayeitwa Samson Oyuga akiruka ile mchezo wa kuruka mrefu pale uwanjani. Yeye ameweza kuruka sana hii.

Hii ni uzinduzi wa ofisi ya K.S.D.C ya watoto wako na shida ya kusikia. Inazinduliwa na mwenye anaitwa Harry Kimutai ambaye ni kiongozi wa Idara ya Matibabu.

Jengo hili ni jengo la gorofa na tunaona hapo mahali mtu hupanda ngazi ndio uweze kutoka katika sehemu ya chini kwenda sehemu ya juu. Kuna majengo mengine upande mwingine pia ya gorofa na tunaona uwanja ambao ni safi na umekatwa vizuri.

Mtu huyu anaonekana kuendesha baiskeli ile ya riadha na amefalia kofia ya kujikinga, yeye ako barabarani na ukisngalia vizuri ako na ulemavu kwamba hana mguu moja.

Hii ni eneo ya kusoma ama kutumia tarakilishi, hapa naona tarakilishi nne kwa meza na viti kando yake yenye ishara kwamba watu wanaotaka kutumia huduma za tarakilishi wanakuja kwa eneo hii.

Haya ni majengo ya gorofa tatu ambayo imekaa kama shule, katika aa kando yake naiona posta ambaye inasema wageni wapitie kwenye ofisi upande huo.

Hizi ni vitabu za hadithi moja ikiwa Ayubu mashakani yamepangwa katika drawer moja ya upande ya shule

Naona mwanaume mwenye ameanguka kutokana mchezo alikuwa anafanya ya kuruka yeye ako katika uwanja akifanya mazoezi kae amna watubwale wanaosudia.

Hapa ni uwanja ambayo watoto huenda kujifurahisha. Kunayo mti ama chuma ambacho kimechomelewa vitu ambayo watoto hutumia kujipepeta na kucheza wakati huo.

Hapa tunaona wanariadha wawili , mwanadada na wakiume wamevaa bendera ya nchi ya Kenya na inaashiria kua wameshinda katika mbio hizi za watu walio na shida ya kuona.

Watu hawa wawili wako barabarani wakiendesha baiskeli yao. Inaonekana wako kwenye mashindano ya uendeshaji wa pikipiki na wanakazana barabarani.

Hii ni kitabu cha somo ambayo wanajaribu kufundisha matumizi ya neno hiki na hivi wakitumia mfano wa mchoro ya watu wawili na watoto wawili ambao wameshikilia vitu kadhaa.

Hii ni karatasi ya mtihani ambayo imefanywa na mwanafunzi, kunayo mtihani wa hesabu ,pamoja pia na michoro ambayo imechorwa, mwalimu amepitia kazi hii na kuweza kusahihisha.

Naona mwanadada ambaye amejifunika kichwa na ameenda mahali kwa kuogelea. Yeye anaonekana kushikilia mahali pale mwisho na macho yake yanaangalia sehemu nyengine.

Wanariadha hawa wanaonekana kumaliza kukimbia na naona wanakaa wenye uchovu na pia wanatoa jasho mingi. Wawili wao wamevaa kitambaa cha kufunika uso, kuonyesha kuwa labda wanakimbia ile mbio ya watu ambao hawaoni.

Hapa kunakaa darasa ambapo kuna dawati na meza zimepangwa kuwa laini zikiangalia mbele. Nyuma ya pale ni karibu na dirisha tunaona karakilishi kadhaa.

Hii ni mlango ambapo wamebandika ishara ya kuonyesha ziku za wiki, hii hupatikani sanasana pale shuleni ya chekechea inaonyesha siku ya jumapili, jumatatu, juma nne, juma tano, alhamisi , ijuma hadi juma mosi.

Hapa tunaonyeshwa wanariadha wawili kutoka nchi Kenya. Mmoja wao ni mwanadada Nancy koech Chelangat ambaye amevalia bendera ya Kenya kuonyesha ya kwamba ameshinda katika mbio hizo za watu wenye shida ya macho

Hapa ni kiwanja ambapo tunaona mwanariadha wa kike wamevaa shati ilioandikwa nchi Kenya na yeye hawezi kutembea kwa miguu bali anatumia Ile kitu cha kutembea anachoitwa wheelchair .

Hapa ni uwanjani ambapo tunaona wanariadha wawili mmoja amelala chini na kando yao ni kibango kinachoonyesha kwamba mwanariadha huyo amevunja rekodi mpya.

Ukurasa huu unaonyesha aina tofauti ya uchukuzi. Hapo juu tunaona gari na aina ya lori likibeba mchanga, lifuatiwe na gari la moshi na pia mtu anayeendesha baiskeli barabarani.

Jamaa huyu ameketi kwenye wheelchair ambayo anatumia kujisukuma. Pia ameshikilia vitabu kadhaa kubwa na ndogo, ambayo inaashiria kwamba yeye ni mtu wa kusoma.

Hapa ni uwanja Wa mpira ambapo tunaona watu walio Na umemaliza Wa mguu wakijaribu wakishindana katika mchezo huo.

Jamaa huyu anaonekana kuhutubia watu akiwa pale kambini kwa jukwaa Hii ni mkutano ambayo inaangazia kujenga wale watoto walio na ulemavu tofauti imefanikiswa na kampuni tofauti tofauti kulingana na inavyoonekana katika kipanga hicho.

Naona kama hapa ni shule ambapo kunayo tanki kubwa ya maji na pia ishara ya kuonyesha mahali pa kukusanyika wakati kunayo moto, pia tunaona mlingoti wa bendera na maua ambayo yamefyekwa vizuri.

Bango hili tunalo liona limebandikwa kwa mahali ya ujenzi na inaonyesha ishara ya mahali ofisi iko katika shule hii.

Bango hili linaonyesha misitu na umuhimu kwa siku zijazo. Inaeleza kuhusu aina ya misitu, mambo ambayo yanasababishwa misitu kutolindwa, uzuri ya kulinda misitu na jinsi ya kuhifadhi kwa niaba ya watu wajao.

Hiki ni kitabu cha darasa la nne ya somo ya french . Wameweza kuchora picha ya watoto watatu, wasichana wawili wameshika kamba huku kijana akiruka.

Hapa tunaona wazee na wanadada ambao wamevalia sare zinafanana. Kofia nyeusi na shati nyekundu kwa wanaume huku wanawake wamevaa nguo jekundu. Kuna wale wanatembea na wengine wanasukumwa kwenye hii vitu ya miguu.

Hapa tunaona uwanja ambao ina mchezo wa riadha. Watu wengine wameketi kando ili kutazama, mwanariadha anayekimbia akiwa ameshikwa mkono na mama huyo, kuonyesha ishara ya furaha na sherehe.

Tunaona mwanariadha ambaye ametabasamu sana, amevaa kofia nyeusi na shati lililoandikwa jina Kenya, mkononi amebeba bango kubwa linaloonyesha kwamba amefaulu kwenye mashindano ya Paris 2024 .

Naona mwanakandanda mmoja ambaye anajaribu kucheza mpira wa kandanda uwanjani na yeye ako na ulemavu wa kukosa mguu. Anang'ang'ana sana kucheza mchezo huo.

Hili ni shule na tunaona imejaa kila mahali madarasa, nche pia kuna maua, ambayo imepandwa, kando kama fensi na pia nyasi iliomea kando.

Hii ni sehemu ya kitabu, ukurasa umefunguliwa, ambayo iko na masomo ya umuhumu wa familia, na vile vitu ambavyo vinahitajika kwa familia.

Kwa bango hili tunaona mchoro wa saa ambayo inaonyesha saa ikifanya, pia inatumika kufunza maana mmeona imeandika maelezi kuhusu saa tofauti.

Hii ni dawakalisha iliyowekwa kwa meza huku wameibandika yale vidude ya kuweka masikio ili mtu kuweza kusikia. Kando yake ni kiti ambacho mteja anakalia.

Bango hili limeekwa kwenye ukuta inaonyesha yale taarifa ambayo yanafuatwa shuleni. Mambo yanayafuata pia kuzingatiwa na wanafunzi ili wawe kama familia moja.

Tunaona ofisi ambayo iko na tarakilishi na viti. Na nyuma ya hii tarakilishi wameandika kwamba mtandao wa interneti itakayo tumika kwa hii computer ni ya mambo ya masono peke yake.

Hapa ni mandhari ya shule ambapo tunaona madarasa kadhaa zenye ziko na michoro ya ndovu na wanyama wengine. Nyuma yake ni mti uliozaa maua ya manjano.

Tunaona wachezaji wawili kwa uwanja wa mpira ya mguu huku waking'ang'a kucheza wakifuata huo mpira, Wachezaji hawa wawili ni wa timu tofauti kulingana na shati Yao na pia wakona ulemavu wa mguu hivyo wanatumia miti kutembea.

Hiki ni kitabu cha watoto cha pili inayo mafunzo mengi ikiwemo mambo ya afya, tabia njema na pia kujikinga ili usiumie ama usipatwe na majanga yoyote.

Hapa ni uwanja ambao tunaona watu wakicheza mpira ya kadunda, watu hao ni walemavu waguu, na wanaonekana wakishindana kucheza mchezo huo.

Hapa ni uwanja kubwa wa shule na tumeona pia kuna bendera ama mlingoti hapo na kando yake ni majumba inayoonekana na kuna miti mzuri.

Karatasi hii linaonyesha picha ya mambo ya shule gredi la pili hii ni mfumo wa kisasa wa masomo wa CBC ambapo wamechorwa vitu kadhaa ili mtoto aweze kuelewa na jina ya mwalimu imeandikwa hapo juu.